Hapo ni maziwa, maziwa ambaye huwa imetolewa kwa ng'ombe wakifanyiwa ng'ombe wakileta maziwa ya ng'ombe huwa wanaweka na wanamwaga mahali moja ,wakifanya hiyo kazi na watengeneza na hao wote ni wafanyikazi wa hiyo kampuni.

Matunda ya ndizi ambayo ni mbichi bado iko kwa mtini. Ina manufaa mengi zaidi. So tunatumianga sana. Hii ndizi tunalima kwa mashamba na tunakata tunapeleka. Umuhinu ya jamii ni mingi zaidi.

Huyu mzee anakamua ng'ombe, ng'ombe hizo zikiwa ni ng'ombe za kufugwa, huyu mzee anakamua ng'ombe na naona kama wawili wanakamua ng'ombe na wanajaza maziwa mingi zaidi ya kukunywa na kusafirisha kwa kunywa na wakenya wengine.

Hapo ni shamba, shamba la ndizi. Shamba hiyo inaekwa mbolea imetengenezwa chini yake. Chini kuna kipenda ambaye imeekwa vizuri zaidi imetengenezwa na imeekwa mbolea ili iyo mimea imee haraka.

Tunayoona hapa ni ndizi ambayo imekatwa kwa shamba akipelekewa soko, watu wakiwa wanashukisha ndizi hii ni manufaa ama chakula nzuri ya kukula na iko na afya yake na iko na bei nzuri kununua kwa soko.